Mashine kubwa za kisasa, zinazotumika katika shughuli za ufuwaji wa umeme kabla ya kusambaza kutoka mahala moja kwenda mahala nyingine.

Nguzo maalumu zinazobeba nyaya za umeme kwa ajili ya kusambaza umeme, kutoka mahala moja hadi kwa watumiaji, kama vile majumbani na viwandani.

Nguzo maalumu zilizobeba nyaya nyingi zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka mahali zinapozalishwa hadi kwa watumiaji kama vile majumbani na viwandani.

Minara mikubwa ya chuma yenye kubeba nyanya zinazotumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka katika eneo moja kuelekea katika eneo lingine.

Nguzo maalumu iliyobeba nyaya nyingi zinazotumika kubeba umeme kwa lengo la kuusafirisha kutoka eneo moja kuelekea kwa watumiaji kama vile, majumbani na viwandani.

Minara ya chuma pamoja na mashine maalumu, zinazotumika kuhifadhi na kusafirisha umeme kutoka eneo moja hadi lingine kwa ajili ya matumizi.

Nguzo maalumu ya umeme inayobeba nyaya zinazotumika katika shughuli za usafirishaji wa nishati za umeme, kutoka mahala inapozalishwa hadi kwa watumiaji.

Nguzo maalumu iliyo nyembamba na ndefu iliyovikwa nyaya ambazo hutumika kusafirisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya matumizi.

Nguzo maalumu zikiwa zimebeba nyaya za umeme pembezoni mwa daraja, zikitumika katika kutoa huduma ya kusafirisha umeme kutoka mahali unapotengenezwa hadi kwa watumiaji kama majumbani na viwandani.

Nguzo maalumu iliyobeba nyaya nyingi, zinazotumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka katika eneo moja kuelekea kwa watumiaji; kwa mfano majumbani na viwandani.

Taa kubwa ya barabarani, ikiwa inaonyesha alama ya kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka barabara, pamoja na namba thelathini na nne.

Alama ya barabarani yenye mchoro wa mtu anayeonekana akifanya kazi, inatumika kutoa tahadhari kwa watumia barabara husika juu ya uwepo wa shughuli za kikandarasi karibu ama maeneo ya mbele ya barabara husika .

Alama ya barabarani yenye herufi (P) iliyozungukwa na mduara mwekundu, kuonyesha onyo kuegesha magari katika eneo hilo.

Alama ya barabarani yenye herufi "P" ndani ya mduara wa rangi nyekundu, yenye kutoa onyo kwa watu kuegesha usafiri wao katika eneo husika.

Gari maalumu lenye magurudumu manne mbele pamoja na nyuma, likitumika katika ujenzi wa barabara, inayotumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji.

Dereva pikipiki akiendesha pikipiki; yenye sanduku la rangi ya machungwa; lililoandikwa (Umia chakula), akisafirisha mizigo kutoka mahala pamoja kwenda pengine.

Wafanyakazi waliovaa nguo maalum, wakisafisha barabara inayotumika katika shughuli za usafirishaji watu au mali, kutoka mahala moja kuelekea nyingine.

Treni kubwa la rangi nyekundu likipita katika mandhari nzuri ya kijani katika reli zake, likisafirisha watu pamoja na bidhaa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Pikipiki nzuri yenye rangi ya bluu na maandishi kama vile bolt, inayotumika kwajili ya usafirishaji wa watu au mizigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Barabara pana ya kiwango cha lami inayotumika katika shughuli tofauti za usafirishaji, watu pamoja na mali zao kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Watu pamoja na magari wakitumia barabara ya lami kwa ajili ya shughuli za usafirishaji wa mali ama watu, kutoka mahali pamoja kuelekea pengine.

Pikipiki ya magurudumu matatu yenye rangi ya machungwa na kuandikwa "JUMIA", inayotumika katika usafrishaji wa bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Daraja kubwa lenye barabara inayopita chini yake, inayotumika kwa ajili ya shughuli ya usafirishaji watu ama mali kutoka mahali moja kuelekea mahali pengine.

Vyuma vilivyosukwa pamoja na kulazwa barabarani kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo, inayotumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji watu au mizigo kutoka mahali moja kwenda nyingine.

Mfanyakazi akitupa taka zilizotenganishwa katika makundi tofautitofauti, ili kurahisisha uchakataji wake na kuacha mazingira yake yakiwa safi na salama.

Tingatinga likichimba mtaro mdogo, ulio mwembamba, pembezoni mwa barabara, utakaotumika kupitisha maji taka katika mtaa huo.

Chombo maalumu kinachotumika kuhifadhi takataka, chenye rangi nyeusi na mfuko ndani yake, ili kuhakikisha mazingira yanayozunguka ni safi na salama.

Eneo maalumu lililo zungushiwa ukuta wa matofali ulio mfupi, linalo tumika kuhifadhi takataka ili kuhakikisha usafi wa mazingira yanayo zunguka.

Matenki makubwa yenye rangi ya bluu yanayotumika kutunza takataka za aina zote, ili kutunza mazingira yanayozunguka.

Vijana wakiwa wamevalia glavu pamoja na barakoa, wakiwa wanazoa takataka kwa kutumia chepeo na kuzihifadhi katika mfuko ili kuweka mazingira yao safi.

Gari la taka la rangi ya kijani, likitumia mashine kupakia takataka zilizokuwa zimehifadhiwa katika chombo maalumu, ili kuhakikisha mazingira yako safi na salama.

Mazingira machafu yaliyojawa na taka za aina tofauti, ambazo huweza kusababisha mripuko wa magonjwa kwa wakazi wanaozingira eneo hilo.

Wafanyakazi waliovaa nguo maalumu wakibeba na kupakiza taka katika gari maalumu la ubebaji wa takataka, ili kuhakikisha usafi katika maeneo yote ya mtaa.

Wafanyakazi wakiwa wanaondoa mifuko ya taka barabarani, na kuiweka katika gari maalumu la takataka, tayari kwa ajili ya kuisafirisha na kuipeleka jalalani.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi pamoja na magurudumu mawili, vinavyotumika kuhifadhi takataka ili kutunza mazingira yanayozunguka.

Wafanyakazi waliovaa nguo maalumu za rangi ya kijani, pamoja na buti nyeusi wakiwa juu ya gari la taka linalopita mtaani, kukusanya takataka zote na kuzipeleka jalalani.

Mifumo mikubwa ya mashine za rangi ya bluu iliyopo ndani ya kiwanda ikichakata takataka nyingi ikiwemo karatasi pamoja na chupa za plastiki.

Wafanyakazi waliovalia nguo maalumu za rangi za bluu pamoja na mabuti meusi wakiwa wanakusanya taka na kuzipanga jalalani, huku gari likimwaga takataka zingine.

Mifuko ya rangi tofauti yenye taka pamoja na masanduku, ikiwa imepangwa tayari kwa jaili ya kusafirishwa kuelekea jalalani ili kutunza mazingira.

Wafanyakazi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya bluu, pamoja na suruali nyeusi. Wakiwa wanaondoa taka kutoka kwenye gari la taka na kuziweka jalalani.

Shimo refu lililo jengwa kitaalamu kwa kutumia saruji linalo tumika kutunza maji taka ili kuhakikisha usafi wa mazingira yanayo zunguka.

Mfumo maalumu wa mabomba, unaotumika kusambaza huduma ya maji kutoka katika chanzo hadi kwa watumiaji, na sehemu za kuhifadhi kama vile matenki.

Mabomba makubwa ya rangi ya bluu yanayotumika katika shughuli za usafirishaji, na usambazaji wa maji kutoka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji.

Matanki meusi ya kuhifadhia maji yakiwa juu ya nyumba. Yanatumika kusambaza maji kwa wakazi wa maeneo haya.

Bomba lililochakaa linalopita juu ya mfereji wa maji, likitumika kusafirisha maji, kutoka eneo moja hadi eneo lingine.

Tingatinga kubwa likichimba mtalo kwa ajili ya kupitisha mabomba maalumu ya maji, yatakayotumika kusambaza maji kutoka katika chanzo kwenda kwa watumiaji.

Tenki kubwa lenye bomba la rangi nyeusi likiwa ndani ya uzio wa nyumba, likitumika kwa ajili ya kuhifadhi maji yanayotumika na wakazi husika.

Fundi bomba watatu wakitengeneza mfumo maalumu, unaotumika katika usafirishaji wa maji kutoka kwenye chanzo chake hadi kwa watumiaji, kama vile watu wa majumbani.